Dawa kwaajili ya kutibu mbwa, iliyotoka katika maduka ya kilimo. Yenye rangi ya kijani, na iliyochorwa picha ya mbwa.

Vijana wengi wa kike kwa wa kiume waliyovalia kofia nyekundu na makoti ya bluu, wakizipanga ndizi kwenye maboksi tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni.

Wakulima wawili, mmoja mwanaume na mwingine mwanamke wakiwa katika shamba kubwa lenye miti mingi ya maembe, wakivuna maembe hayo kwa ajili ya kwenda kuuza masokoni.

Shamba limezungushiwa uzio wa seng’enge likioteshwa mazao kwa ajili ya biashara, huku likitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Mahindi yaliyotolewa kuvunwa yakiwa yameanikwa juani, huku mkulima mmoja akiwa ameshikilia mahindi hayo, akionyesha watu kuwa yako tayari kwa ajili ya kupukuchuliwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lenye mazao kwa ajili ya biashara, likiwa lina vijana wawili wakitembea wakikagua shamba hilo.

Watu wanne wakiwa wanaviandaa viazi vingi vilivyotoka kuvunwa mashambani, kwa ajili ya kwenda kusafirishwa na kuuzwa kwenye mikoa mingine tofautitofauti.

Mwanaume aliyeshikilia mazao aina ya maparachichi, yaliyoota katika mti mkubwa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Shamba kubwa lenye majani mengi, linalotumia mashine za kisasa kwa ajili ya kulimia, ikiwemo trekta.

Kiwanda cha kisasa kinachotumia mashine za kisasa kwaajili ya kuzipanda mbegu hizo na kuzikuza, baada ya hapo hutumika kwenda kuuzwa masokoni.

Shamba kubwa lenye trekta rangi ya bluu pamoja na mashine ya rangi nyekundu, ikiwa inafanya shughuli mbalimbali za ung'oaji wa nyasi kwa ajili ya kuandaa shamba hilo tayari kwa kupandwa mazao.

Bwawa zuri la samaki lenye samaki wengi wa rangi tofauti ndani yake, likiwa limejengewa daraja juu ya bwawa hilo. Na pembezoni mwa bwawa hilo zimeoteshwa nyasi nzuri na za kuvutia.

Mfumo wa kisasa wa ulimaji, wenye mimea mbalimbali, unaotumia ideolojia kwa ajili ya kumwagilizia mimea hiyo tayari, kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni.

Shamba kubwa lililooteshwa mbogamboga, likiwa linatumia kilimo cha maji. Bomba ndefu nyeupe zikiwa zimewekwa juu ya shamba hilo, huku mbogamboga zikiwa zimepandwa ndani ya mabomba hayo.

Shamba dogo lililootesha mimea iliyopangwa vizuri kwa mistari, huku mabomba ya maji ambayo yanatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliziaji yakiwa yamepangwa kwa ajili ya kumwagilizia mazao hayo.

Utengenezaji wa mifumo ya umwagiliaji, ikiwa imepangwa vizuri katika shamba na kuoteshwa mimea juu ya hiyo mifumo ili kuwezesha umwagiliaji kwa urahisi kwa mazao hayo.

Mbogamboga aina ya spinachi zilizoota shambani, zikitumika mfumo wa kisasa wa umwagiliziaji, tayari kwa kwenda kuuzwa masokoni.

Madhari ya eneo kame yenye milima mifupi pamoja na miti mifupi, iotayo jangwani ikiwa inabarabara ya vumbi.

Eneo kubwa lenye mandhari mazuri, yenye miti mirefu kwa mifupi, nyasi, milima na barabara inayotumika kwa ajili ya kusafirisha bidhaa mbalimbali na watu.

Mandhari nzuri ya mazingira ikiwa na milima mirefu pamoja na miti mirefu kwa mifupi na nyasi zikiwa zimeota katika mandhari hiyo

Kuku wafugwao wenye rangi nyekundu na nyeupe, wakiwa shambani wakijitafutia chakula, ikiwemo majani.

Mfugaji wa kuku alievalia koti rangi nyeupe, akiwa kwenye banda lenye kuku wengi rangi nyekundu. Akiwapatia kuku hao chakula pamoja na maji.

Mbegu kutoka mashambani, iliyowekwa kwenye kifungashio cha rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa sana lililopandwa mbegu kutoka mashambani, zikisubiriwa zikue kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba kubwa lililo pandwa mbegu tofauti tofauti kutoka kwa wakulima mbegu hizo zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliziaji na pia zikiwa zimeachiwa nafasi za kutosha kwajili ya ukuaji wake.

Mabanda manne makubwa mawili pamoja na madogo mawili, yakiwa yametengenezwa tayari kwa kuuzwa kwaajili ya matumizi ya ufugaji wa kuku, sungura, pamoja na wanyama wengine wafugwao.

Banda zuri la kisasa lenye mbwa wawili, linalotumika kwa ajili ya kufugia mbwa hao lenye mandhari nzuri kwa nje ikiwemo gadeni na hewa safi kwa ajili ya ukuaji mzuri wa mbwa hao.

Wanyama wa porini aina ya kiboko wanne, waliopo ndani ya mto mkubwa wakiogelea humo.